Kitabu hiki cha Kiswahili kinatumika na walimu pamoja na wanafunzi katika kufunza Kiswahili. Tena mwanafunzi anatumia hicho kitabu kufanya kazi za mjadala.

Hili ni darasa tena kwenye hili darasa kuna madawati na viti vya wanafunzi, mahali wanafunzi wanakalia na pia kuna ubao mahali ambapo mwalimu anatumia kufunza nao wanafunzi wakati wa kudurusu.